Wanaume watatu wameketi kwenye pikipiki iliyosimama barabarani, upande wa kushoto kuna watu wengine na kule nyuma kuna milingoti ya stima iliyo na nyaya na juu yao kuna mawingu.

Wanaume wawili wamesimama kando ya kinu iliyowekwa mchangani. Mbele yao kuna kigoda cha mbao na magurudumu mengi yaliyolazwa chini. Kule nyuma kuna miti ya aina tofauti na nyasi.

Gurudumu moja lililopakwa rangi ya samawati na nyeupe, limesimamishwa kando ya ndoo ndogo. Kando yao, kuna miti mirefu ya nazi na mbele kabisa, kunao lango kuu lenye ukuta mweupe.

Vikapu vingi vilivyoundwa kutumia mikeka, vimewekwa kando ya barabara. Chini yao, kuna viti vya mbao. Upande wa kulia, kuna kioo cha kando cha gari na kule nyuma, kuna miti mingi.

Hii lenye rangi ya samawati chini na nyeusi juu, imesimamishwa mbele ya ghorofa. Lina maandishi yanayosema kuwa linatoka Nairobi hadi Ukunda. Kule nyuma kuna nyaya za stima yanayopita juu ya basi.

Uzio uliojengwa kwa mawe umezunguka boma lenye kuta nyeupe na mlango wa samawati, kando yake kunao ufuo wa bahari wenye mchnga mweupe na upande wa kushoto pembezoni kuna bahari.

Mwanaume aliyevalia shati lenye rangi ya zambarau, amesimama kwenye mlango wa msikiti wenye ukuta mweupe wenye mistari ya kijani. Kule nje, kunaye mtu aliyesimama na ana nguo ya samawati.

Gari nyeupe lenye vioo nyeusi limesimama mbele ya jumba kubwa jeupe ambalo lina nyaya za stima yanayopita kando yake. Upande wa nyuma kuna majumba mengine madogo na upande wa kulia kuna watu waliosimama.

Wanaume wengi wamekusanyika pamoja. Kutokana na mavazi yao ni ya kanzu na kofia nyeupe, ni wa dini la kiislamu. Asilimia kubwa wameketi chini huku wengine wakiwa wamesimama.

Kabati ndogo, ambayo ndani yake lina rangi ya samawati, limebeba vifaa tofauti. Kuna kitabu kilichofunguliwa, picha ya mwanamume ambayo kando yake kuna maandishi meusi na vikombe vya chuma.

Mashua nyeupe iliyo na maandishi ya samawati yanayosema michezo ya maji ya kitropiki lina mtu mmoja aliyesimama nyuma yake. Upande wake wa kulia kuna mashua nyingine na chini kuna maji.

Mawe kubwa meusi yana mimea midogo yenye matawi ya kijani yanayomea juu yao. Upande wa chini kuna mchanga mweupe na pembezoni kulia kuna neti ya mpira wa wavu.

Tingatinga ambayo hutumika kuchimba mchanga limebebwa kwenye lori lina mandishi meupe yanayosema, CAT kule nyuma kuna miti yanayomea na juu kuna anga lililo na mawingu.

Karatasi lina maandishi mekundu yanayosema kuwa ni cheti cha kuzaliwa kutoka nchi ya Kenya, mwenyewe akiwa alizaliwa upande wa magharibi wa Embu na ni wa kijinsia ya kike.

Mwanaume aliyevalia suti ya samawati na barakoa nyeusi usoni, amesimama mbele ya watu wawili walioketi mbele ya tarakilishi. Nyuma yake kuna maandishi yanayosema, Huduma Kenya.

Jumba lililopakwa rangi nyeupe kwenye ukuta, limezingirwa na miti mingi midogo. Mbele yake kunao uwanja mkubwa wenye mchanga ambayo ina rangi ya kahawia. Hapo kando kunao Ellington wa stima.

Wasichana wanne waliovalia jezi ya kijani na nyeupe pamoja na mwenzao aliyevalia ya samawati wameinama mbele ya wenzao waliosimama, chini kuna nyasi na mashabiki na miti mrefu.

Mwanaume aliyevalia shati ya kijivu na kaptula yenye rangi ya machungwa anakimbia majini. Mikononi ameubeba ubao wa kuteleza kwenye mawimbi. Juu yake kuna anga.

Wanawake na wanaume waliovaa nguo za kitamaduni zenye rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi wanasheherekea hapo kwa pamoja. Nyuma yao kuna majumba yenye paa ya nyasi na wamezungirwa na miti midogo.

Mwanaume aliyevaa shati nyeupe na suruali ya samawati ameketi ndani ya gari dogo aina ya tuktuk yenye rangi ya machungwa. Nyuma yake kunaye mtu anayetembea akiwa na barakoa ya kijani mdomoni.

jumba ndogo yenye ukuta nyeupe na paa la nyasi limewekewa msalaba ulioundwa kwa mbao juu yake. Mbele yake kuna njia ndogo inayopita na upande wa kando kuna miti mirefu ya nazi.

Chumba kikubwa chenye paa nyeusi linazingirwa na miti ya nazi. Kule nyuma kuna miavuli yenye paa nyeusi na pembezoni upande wa kulia kunayo maji ya bahari.

Wachezaji waliovalia haswaa shati na kaptura yenye rangi ya samawati wanakimbia. Kando yao kuna nyavu za mpira. Chini yao kuna nyasi na kule nyuma kuna ukuta.

Mashua mengi yamesimama kando ya ufuo wa bahari ulio karibu na nyumba zilizo na paa nyeusi. Kule nyuma kileleni kuna kisima chenye miti mingi.

Meli kubwa imo majini na lina maandishi yanayosema ukitaka kuvuka feri bonyeza 721. Kule nyuma kuna vyumba vyingi ambavyo vina mwangaza unaong'aa.

Magari mawili madogo aina ya tuktuk yamesimama mbele ya jumba lenye ukuta nyeupe. Lina lango kubwa la samawati na pale juu, imeandikwa kuwa ni soko.

Mashua ndogo iliyoundwa kutumia mbao limesimamishwa kwenye ufuo wa bahari. Kule nyuma kuna nyumba mbili zenye paa za nyasi. Nyuma kabisa kuna miti inayoonekana.

Ndege mweusi amesimama juu la paa la nyasi akiwa ameangalia upande wake wa kulia. Nyuma yake kuna miti miwili mirefu ya nazi. Kule juu kuna anga iliyo na mawingu mengi.

Watu wengi wamekusanyika mbele ya vyumba vitatu, mbili vya ghorofa na moja iliyoundwa kwa matope. Wanaonekana kuwa wa dini la kiislamu kutokana na mavazi yao ya buibui kwa wanawake na kanzu kwa wanaume. Kule juu kuna vijikaratasi vyenye pembe tatu kuashiria kuwa ni sherehe.

Shabiki wengi wamo kwenye uwanja ulioundwa kwa vyuma vyekundu. Mavazi waliyovalia ni maandiko kuwa wanashabikia timu ya raga ya Kenya. Kule juu kuna mawingu angani.

Meli yenye rangi ya samawati chini na nyeupe juu imo kwenye maji na kule nyuma kuna miti ya aina tofautitofauti na kati yao kuna vyumba vingi sanasana maghorofa.

Gari aina ya matatu lenye mstari wa njano unaopita katikati yake lina magurudumu meusi na limesimama barabarani. Kule nyuma kuna majumba ya ghorofa na picha iliyoandikwa pizza .

Mashua yenye rangi ya samawati, juu nyeupe katikati na kijani chini lina maandishi mekundu yanayosema "Mavadushi". Kando yake kunaye mtu aliyesimama na nyuma yake kuna maji.

Gari ndogo yenye rangi nyeupe limo barabarani. Mbele yake kunayo ndege iliyosimama ikiwa imeangalia juu. Upande wake wa kulia kuna uwanja wa nyasi na upande wake wa kushoto kuna mti.

Ndege mbili zimesimama uwanjani, lakwanza lina rangi nyeupe na nyekundu juu na lapili rangi nyeupe na mstari wa samawati unaopita katikati. Nyuma yao kuna jumba lenye kuta nyeupe na paa nyekundu.

Mwanaume aliyevalia shati leupe na ameuinua mkono wake wa kulia amesimama kando ya mwanamke aliyevalia dera yenye rangi ya machungwa. Mbele yake kuna vipazasauti tatu vya rangi nyeusi.

Daraja mbili za lami, zinapita juu ya maji. Upande wa kulia na kushoto, kuna miti mingi. Upande wa chini, kuna vyombo vya kubebea mizigo iliyosimamishwa chini.

Wanaume wawili waliovalia shati nyeupe wamesimama mbele ya mwanamke aliyevalia miwani machoni, kando yao kuna watu walioketi wakitumia vipakatalishi.

Mwanamme mmoja aliyevalia suti nyeusi amebeba Biblia kwenye mkono wake wa kulia. Pande zote mbili kuna wanawake wawili waliosimama na kule nyuma kuna watu wengi wanaomtazama.

Kasa wa bandia aliyechongwa kutokana na mbao amesimamishwa kwenye vijiti, upande wake wa kushoto kuna mimea midogo yenye rangi ya kijani.

Jumba kubwa lenye paa nyeusi limezingirwa na miti mingi ya aina tofauti. Kando yake kuna nyaya za stima zinazopita. Upande wa kushoto kuna barabara ya lami ikiwa na nyasi kando yake.

Jumba refu lenye ukuta mweupe, lina magari mengi na watu waliosimama mbele yake. Nyuma yake kuna gorofa refu yenye rangi ya kahawia, kule juu kuna anga unaogeuka nyekundu.

Nyumba iliyoundwa kutumia mikeka imesimama kando ya bahari, mbele yake kuna mchanga wa rangi nyeupe upande wake wa kulia kuna mti wenye rangi ya kijani.

Miavuli mingi iliyoundwa kutumia nyasi na mbao imesimamishwa mbele la jumba kuu lenye paa la nyasi. Nyuma yao kuna miti ya nazi. Upande wa mbele kuna mchanga mweupe.

Lori lenye rangi nyeupe juu liko kwenye barabara ya lami, limebeba chombo cha kubebea mizigo upande wake wa nyuma, kushoto yake kunayo jumba yenye kuta nyeupe na nyuma yao kunao watu wanaotembea.

Meli mbili zilizobeba watu na magari zimesimama kwenye ufuo wa bahari. Abiria wengine wamesimama huku wengine tayari wanaondoka. Kule nyuma kuna maji ya bahari na nyumba vya aina tofauti tofauti.

Tingatinga ya kijani yenye magurudumu meusi na njano ndani, limebebwa kwenye lori. Kando yake kuna mwanaume aliyesimama akiwa na kofia kichwani na shati ya samawati. Kule nyuma kuna jumba refu lenye paa nyekundu.

Mwanamme aliyevalia suti nyeusi na shati nyeupe, akiwa na tai nyekundu, amewekwa katika picha iliyo na maandishi mekundu yanayosema Kipchumba Murkomen Seneta Elgeyo Marakwet.

Nyumba vya ghorofa vimejengwa kwa wingi na ukaribu. Vingi vina paa nyekundu na kuta nyeupe. Kando yao kuna barabara yanayopita. Upande wa juu kuna anga.

Mwanamume mmoja na wanawake wawili waliovalia nguo nyekundu yenye rangi ya kijani mkononi, wanaonekana kucheka. Mwanamume huyo amevalia miwani nyeusi kichwani.

Mchezaji aliyevalia nguo ya njano ana nambari kumi na tisa mgongoni mwake. Mbele yake kuna mchezaji mwingine aliyevalia nguo mwekundu ambaye amerukia mpira juu.

Wanaume sita wamesimama kwa pamoja. Kutokana na mavazi yao ya kofia na kanzu nyeupe na nyekundu, ni wa dini la Kiislamu. Mbele yao, kuna ukuta ulio na maridadi wenye rangi tofauti.

Gari nyeupe aina ya matatu liko barabarani, lina mchoro wa mwanamme aliyevalia miwani nyeusi machoni. Lina maandishi lilalosema linatoka Mbaki hadi Bamburi.

Jumba lenye ukuta nyeupe lililozingirwa na mistari ya kijani, limeundwa na paa la mabati. Kule juu, kuna anga na mawingu. Upande wa chini, kuna vibofu vilivyofungwa, vya rangi tofauti.

Mwanamke mmoja aliyevalia buibui nyeupe, amesimama na amebeba kipaza sauti kwenye mkono wake wa kulia. Nyuma yake kuna maandishi yanayosema kuwa yupo kwenye sherehe ya kuwatuza wanawake wa kiislamu.

Duka lenye ukuta nyeupe lina mavazi ya wanaume na wanawake mbele yake, nyuma yake kuna tangi ya maji upande wa kushoto kuna vifaa vya ujenzi na pembeni kuna barabara na miti.

Jumba lenye madirisha makubwa manne yanayopitisha mwangaza, lina sakafu ya rangi ya zambarau. Kule juu kuna pepeo mingi iliyoshikanishwa kwenye paa nyeupe.

Mwanaume aliyevalia suti ya samawati, amesimama mbele ya mwanamke aliye na tarakilishi. Kando yake kuna maandishi yanayosema, Huduma Kenya na vibofu vyekundu.

Kijana aliyevalia shati nyeupe lenye maandishi mekundu yanayosema Zimaria na nambari sita mgongoni ameushikilia simu kwenye mkono wake wa kushoto. Amezingirwa na watu wengi waliosimama.

Feri mbili sawia zenye rangi ya samawati nje na nyeupe ndani zimo majini. Mbele yao kuna meli iliyobeba watu na kule nyuma kuna miti. Upande wa juu kuna anga.

Mwanaume akiwa amevalia shati ya samawati na kaptura nyeupe amesimama nje ya mlango ambao juu yake imeandikwa, Jumba la Makumbusho, Lamu. Ndani yake kuna watu wanaotoka.

Barabara ya lami lina magari mengi yanayopita juu yake. Kule nyuma kuna pembe mbili kubwa za rangi nyeupe. Upande wa kando kuna majumba makubwa ya gorofa.

Mwanaume aliyevalia suti nyeusi na tai nyekundu, ameweka mkono wake wa kushoto kwenye kijitabu chenye jalada ya kijaniniliyobebwa na mwanamke aliye kando yake. Nyuma yake kuna watu wengi waliosimama.

Nguo za kitamaduni za wanawake zinaanikwa kwenye hema nyekundu. Mbele yao kuna mwanamume mmoja ama na upande wa kulia kuna mwanamume mmoja na mwanamke mwingine wanaokagua ngozi.

Mwanaume mmoja aliye na nguo za kitamaduni zenye rangi ya samawati na nyekundu ameuvalia mkufu mwekundu kwenye shingo yake. Ameubeba kijiti kwenye mkono wake wa kushoto na kando yake kuna bahari kubwa.

Mwanamke wa dini ya kiislamu kutokana na mavazi yake ya buibui amepiga magoti chini huku akiwa ameinua mikono na kichwa yake. Mbele yake kuna vioo vinavyopitisha mwangaza mkali.

Mwanaume aliyevalia suti nyeusi, anatembea na upande wake wa kulia kunae askari aliyevalia kofia ya kijani kichwani, upande wake wa kushoto kunae mwanamke aliyevalia sketi nyeusi.

Wanaume walio valia suti nyeusi haswa wamesimama pamoja na wanawake wengine. Chini yao kuna sakafu nyekundu na nyuma yao kuna pazia iliyo na rangi ya kijani na njano.

Mwanaume aliyevalia suti amebeba Biblia kwenye mkono wake wa kulia, na mkono wake wa kushoto amekiweka kwenye kijitabu kilichobebwa na mwanamke aliye kando yake. Upande wake wa mbele kuna kipaza sauti.

Meli moja kubwa limo majini. Upande wake wa nyuma kuna mashua ndogo inayoifuata. Kule nyuma kuna milima iliyo na miti yenye rangi ya kijani.

Jumba la kale limejengwa kwa kwenye ufuo mbele yake kuna miavuli mitatu mieusi na imezingirwa na miti na mawe ya aina tofauti, upande wake wa kulia kuna maji ya bahari na anga.

Wanaume ambao ni wa dini la kiislamu kutokana na mavazi yao ya kanzu na kofia kichwani wamepiga magoti uwanjani. Mbele yao kuna nyasi na kule nyuma kuna majumba ya ghorofa iliyo katikati ya miti.

Watu wawili waliovalia shati nyeupe, wameketi mbele ya tarakilishi. Upande mwengine, kuna askari aliyesimama na amevalia sare yenye rangi ya kahawia na kofia nyeusi kichwani.

Gurudumu mbili zimewekwa kando ya mti wenye majani kijani. Mbele yao kunayo sign inayosema,"Lamu chumba cha makumbusho". Kule nyuma kunayo jumba kubwa lenye rangi nyeupe.

Jumba lililo pakwa rangi nyeupe lina taa mbili kwenye ukuta wake wa mbele ndani yake kuna mlango ulio wazi na dirisha ambala lina maridadi. Upande wa chini kuna sakafu iliyoundwa kwa vigae.

Tinga tinga yenye rangi ya machungwa linalotumika kubebea mchanga wakati wa ujenzi limebebwa kwenye gari. Kule nyuma kunao ghorofa ambao bado unajengwa na hapo kando kunao mti wa mnazi.

Lori lenye rangi nyeupe na nyeusi mbele na machungwa nyuma, limo barabarani. Upande wake wa kulia, kuna gari nyeusi na jumba kubwa la ghorofa. Nyuma yake, kuna magari mengine.

Mchezaji aliyevalia jezi lenye rangi nyeupe na samawati amesimama kando ya mwenzake aliyevalia jezi ya njano, nyuma yao kuna wachezaji wengine na mashabiki wanaotizama.

Magari mawili madogo meupe yamesimama kando ya ghorofa iliyo na dirisha yaliyoundwa kutokana na vioo. Juu yao, kuna nyaya za stima zinazopita ambazo zimeshikiliwa na mlingoti.

Ghorofa kubwa lenye rangi ya zambarau, lina magari aina ya matatu yaliyosimama upande wake wa kulia. Upande wa kushoto kuna lori mbili zilizosimama. Kule juu kuna anga na mawingu.

Wasichana watatu waliovalia nguo za kitamaduni wanatembea kwenye mchanga mweupe wakiwa wamebeba vibuyu vyenye rangi ya njano kichwani. Upande wao wa kushoto kuna mashua ndogo iliyosimamishwa.

Chumba kidogo kilichoundwa kutumia kioo kina maandishi meusi yanayosema kuwa ni kituo cha kupata habari za utalii, kule nyuma kunaye mwanaume aliyevalia nguo nyeusi ambae ameketi chini.

Wanaume wengi pamoja na watoto vijana wamepiga magoti kwa pamoja kutokana na mavazi na kofia waliovaa ni wa dini la kislamu mbele yao kuna jumba lenye mlango uliyoundwa kutumia mbao.

Jumba kubwa limeundwa na milango minne makubwa ambayo juu yao kuna madirisha iliyo na vioo. Ukuta limepakwa rangi nyeupe pamoja na ya kahawia. Kule nyuma kuna anga.

Wanaume wanne wanaondoka mbele ya mlango na jumba lenye maandishi "Huduma Kenya". Upande wao wa kulia kunaye askari aliyevalia nguo ya kijani ambaye amesimama. Upande wa kushoto kunalo gari lililosimama.

Watu wanne wanavuka barabara ya lami, iliyo na tuktuk nne na lori moja. Upande wa kushoto, kuna taa za trafiki na kule nyuma, kuna majumba makubwa ya ghorofa.

Viti vingi vilivyoundwa kwa mbao na kupakwa rangi nyekundu, vimewekwa kwa pamoja kwenye nyasi. Vimezingirwa na miti mirefu na upande wa kulia pembezoni kunayo kioo cha kando cha gari.

Ni jumba la maombi aina ya msikiti umezingirwa na vigai vyeupe na vingine vya samawati. Upande wa kushoto kuna vyumba vya ghorofa na upande wa juu kuna mawingu na anga.

Basi mbili yenye rangi ya samawati na vioo vyeusi vinafuatana barabarani. Kando yao kunayo gari aina ya tuktuk yenye rangi ya njano. Upande wa kushoto kunalo ghorofa kubwa.

Meli mbili yenye rangi sawia ya samawati yamesimama kwenye ufuo. Ndani yao kuna magari. Kule nyuma kuna majumba yanayofanana yenye paa ya samawati na kule kileleni kuna miti na anga.

Gari aina ya matatu limesimama barabarani upande wake wa kushoto, kunalo tuktuku lenye rangi ya machungwa na kule nyuma kuna magari mengine na ghorofa lenye ukuta uliopakwa rangi ya kahawia.

Picha mbili nyeupe iliyo na fremu ya kahawia lina maandishi nyeusi na yamewekwa kwenye mawe. Upande wao wa kulia kuna maua ya rangi ya nyekundu, nyeupe na kijani iliyo chini

Gari ya moshi yenye rangi nyekundu juu na nyeupe katikati linapita. Kando yake kuna reli. Upande ule mwingine kuna miti inayomea na majumba yaliyojengwa. Kuna ghorofa yenye ukuta nyeupe.

Mwanaume mweupe amesimama kando ya mti mdogo mwenye majani ya kijani. Mbele yake kuna mto mkubwa yenye maji mengi, na kule mwisho kuna jumba iliyo na ukuta nyeupe.

Mwanaume mmoja aliyevalia fulana na suruali nyeusi ameketi kwenye pikipiki lililosimama. Upande wake wa kushoto kuna mwanaume mwingine aliyesimama.

Lori nyeupe lenye magurudumu meusi, limesimama barabarani. Ndani yake, kunaye dereva aliyeshikilia usukani. Mbele yake kuna maandishi yanayosema, "Isuzu FRR".

Nyumba zilizojengwa kutumia mbao na paa za nyasi, zimewekwa kwenye daraja lililo baharini. Mbele yao kuna mashua, na kule kileleni kuna kisiwa chenye miti.

Mwanaume aliyevalia shati ya samawati anatembea na nyumake kunalo gari linalokuja, kando yake kuna wanaume wawili waliosimama na pembezoni kuna jumba kubwa lenye kuta nyeupe.

Majumba mengi yamejengwa kwa ukaribu sana. Chini kabisa kuna nyumba lililoporomoka na miti kuanza kumea ndani yake. Kule juu kuna anga na mawingu inayoonekana.

Mwanamke aliye na miwani machoni na nywele nyeusi nyingi amejifunika kwa bendera yenye rangi nyeusi juu ikifuatiwa na nyeupe, nyekundu, nyeupe, kisha kijani. Nyuma yake kuna watu wengine wanaosherehekea.

Watu wengi wameinua mikono wakiwa na bendera mbele yao nyuma yao. Kunaye mchezaji aliyevalia shati ya kijani na ameubeba mpira wa raga kwenye mkono wake wa kushoto.

Jumba lenye ukuta nyeupe limezingirwa na uzio wenye mawe ambalo lina miti upande wa nje na ndani. Kule nje, kuna barabara ambao umeporomoka kidogo.

Barabara nyingi zimekutana kwenye makutano iliyo na nyasi ya katikati. Upande wa kulia na kushoto kuna majumba mengi yaliyojengwa katikati ya miti na kule juu kuna anga.

Ndege mweusi amesimama mbele la bwawa la kuogelea na nyuma yake kuna sakafu iliyoundwa kwa vigae vya mawe. Kule mbele kabisa kuna viti vitano vya samawati ambavyo vimesimamishwa nyasini.

Watu wengi wameketi kwenye mashua ndogo, nyuma yao kunaye mtu aliyesimama akiwa na kijiti kirefu wanachotumia kusonga. Chini kuna maji na mbele kabisa kuna miti inayomea kwa wingi,

Maji ya bahari yamekaribia ufuo mbele yao kunaye mtu aliye simama pembezoni kuna mchanga na watu wanaotembea kule nyuma kuna mwangaza wa jua unao tua.

Sahani nyeupe iliyo na Tikitimaji na kikombe cha kioo kilichobeba sharubati ya rangi ya machungwa kimewekwa mezani, upande wa kulia kunao kiti ambao unatakia lenye rangi ya samawati.

Chuma ndefu lenye paa la nyasi imeshikiliwa na mbao upande wa chini nyuma yake, kuna mimea mingi ya nazi upande wa mbele kuna milingoti miwili iliyoshikilia wavu wa mpira.

Mwanamke aliye valia shati nyeupe na sketi nyeusi amesimama akiwa ameshikilia kiuno kutumia mkono wa kushoto mbele yake kuna maandishi yanayo sema, Huduma Kenya.

Mchezaji mwanamke aliyevalia sare ya samawati juu na chini ameubeba mpira wa kikapu kwenye mkono wake wa kushoto. Nyuma na mbele yake kuna wachezaji wengine waliovalia nguo nyeupe.

Mwanaume aliye valia shati ya samawati na kofia yenye maridadi kichwani anatembea kwenye ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe kule mbele kileleni kuna miti na milima.

Mwanamke mmoja anakimbia kwenye ufuo wa bahari akiwa wamevalia kaptura nyeusi na shati ya samawati, upande wake wa kushoto kunao mlingoti miwili iliyoshikilia wavu wa mpira.

Kanisa kubwa yenye misalaba mitatu juu yake imefunikwa na miti, upande wa kulia na kushoto. Mbele yake kuna ngazi ya kupandia yenye ragi ya kijani na nyekundu.

Mashua ndogo iliyo majini ina watu wanne ndani yake. Mmoja wao amebeba kijiti kirefu wanachotumia kusonga. Kule nyuma kuna jua linalotua na milima. Upande wa juu Kuna mawingu.

Gari mbili ndogo aina ya tuk tuk zinafuatana barabarani. Mbele yao kuna gari nyeupe lenye vioo vyeusi. Upande wao wa kushoto kuna ghorofa refu yenye vioo vingi.

Viti vitatu vyeusi vimezunguka meza samawati yenye miguu nyeusi, kule nyuma kuna miti na upande wa kushoto kuna uzio ulioundwa kwa mbau nyeupe.

Nyumba mbili yenye paa ya nyasi yamezingirwa na majumba mingine ambayo yana mabati juu. Katikati yao kuna magari yaliyosimama na mwanaume mmoja aliye na shati ya njano na suruali ya samawati.

Vikapu vingi vilivyoundwa kutoka kwa mikeka vimeekwa kando ya barabara chini yao kuna viti vilivyo vimeundwa kwa mbao na vimepakwa rangi kwa rangi nyekundu, upande wa kulia pembezoni kuna kioo cha kando cha gari.

Daraja mbili, zilizoundwa kama lami zinapita juu ya mto, ambalo ndani yake kuna mashua. Pande zote mbili za kushoto na kulia kuna miti na upande wa juu kuna anga.

Watu wengi wamekusanyika pamoja wengine wameketi huku wenzao wamesimama. Mmoja amebeba bendera yenye rangi ya nyeusi juu, ikifuatwa na nyeupe, nyekundu, nyeupe, na kijani, ambacho ni bendera ya Kenya.

Shabiki wengi waliovalia nguo ya samawati iliyo na mistari meupe wanashangilia mmoja wao amesimama akiwa amebeba boardi lenye maandishi kwa hola.

Mchongo wa samawati wa tausi, limesimamishwa kwenye nyasi. Nyuma yake, kuna sign lenye maandishi, "Jai Mahadev" na mengine meusi chini yake. Kule nyuma, kuna bahari.

Jumba kubwa lenye ukuta nyeupe limezungukwa kwa uzio ulio na m𝑖chongo 𝑦a heroe mbele yake kuna barabara ya lami inayo 𝑝𝑖𝑡𝑎, upande wa juu kuna anga.

Mwanamke aliyevalia shati nyeupe na sketi nyeusi anawaongelelesha wanaume ambao wamesimama mbele yake. Kando yake kunaye askari aliyevalia sare ya samawati na kofia nyeusi kichwani.

Watu wengi wamekusanyika pamoja na wameinua mikono yao juu kama ishara ya kushabikia. Wengine wao wamebeba bendera mikononi iliyo na rangi nyeusi juu ikifuatwa na nyeupe, nyekundu, nyeupe na mwishowe kijani.

Jumba lenye ukuta nyeupe lina maandishi meupe linasema karibu uwanja wa ndege wa Diani na upande wa chini mamlaka ya uwanja wa ndege Kenya, nyuma yake kuna anga ya samawati.

Magari mawili meusi yamesimama kwenye kivuli, kando yao kuna jumba kubwa lenye ukuta nyeupe ambayo ina maandishi yanayosema mji wa miujiza wa Yesu.

Viti viwili vilivyo na vitambaa vyeupe vimewekwa kwenye sakafu iliyoundwa kwa vigae. Katikati yao kuna kigoda cha mbao na kule nyuma kuna wanaume watatu walioketi chini na wamevalia shati nyekundu.

Miti miwili yamemea kwa ukaribu. Chini yao kuna maji ya bahari na kule nyuma kuna milima na jua linalotua. Upande wa juu kuna anga na mawingu meusi.

Wanaume pamoja na wanawake waliovalia nguo za kitamaduni wanasherehekea kwa pamoja kwenye foleni. Mbele kabisa kunaye mwanaume aliyeinama huku akicheza ngoma tatu mara Moja.

Mashua limesimama majini na juu yake kunao watu. Ngazi inayotumika kupanda pia liko kando yake. Upande wa nyuma kuna bahari na kando yake kunao ukuta wa mawe ambao watu wamepanda juu yake.

Tangazo lenye jedwali kubwa lina maandishi yanayosema kuwa maombi ya Il Ul hadha yatakua Mombasani Kenya tarehe kumi na saba mwezi wa sita mwaka wa elfu mbili ishirini na nne.

Tingatinga yenye rangi ya njano ambayo hutumika kukusanya mchanga limebebwa na gari nyingine, kule nyuma kuna ghorofa inayojengwa bado haijakamilila, pia kuna mti na nyaya za stima.

Mwanaume mmoja yuko chini na amevalia kaptura nyeusi na anayo shati yenye karatasi nyeupe inayo maandishi yanayosema jina minor. Kule nyuma kunao watu wengine waliosimama na viti vya kukalia uwanjani.

Watu watatu wameketi kwenye mashua. Nyuma yao kuna mtu aliyevalia shati nyeupe na ameushikilia kijiti kirefu kwenye mkono wake wa kulia. Chini kuna maji na kule nyuma kabisa kuna miti.

Mtoto aliyevia shati ya waridi anakimbia kwenye sakafu ya vigae. Upande wake wa kushoto kunalo gari lililo simama, lenye rangi nyekundu. Nyuma kuna watu wengi waliosimama.

Gari aina ya tuktuk lenye rangi ya machungwa limesimama barabarani na ndani yake kuna dereva. Upande wake wa kulia, kuna ghorofa yenye rangi ya waridi na milango na madirisha meupe.

Basi lenye rangi ya kijani limo barabarani. Mbele yake kuna maandishi yanayosema kuwa linatoka Nairobi hadi Ukunda. Nyuma yake kuna mabasi mengine mawili na pikipiki.

Gari ya moshii yenye rangi ya machungwa juu nyeupe katikati na manjano chini limesimama kando yake kuna watu wanao abiria upande wa juu kuna anga yenye mawingu.

Meli mkubwa wenye rangi ya samawati nje, na nyeupe ndani imebeba watu na liko baharini. Upande wa nyuma Kuna majumba mengi ya ghorofa yanayotoa mwangaza. Juu Kuna anga.

Njia ndogo nyembamba iliyoundwa kwa vigae vya mawe imepita katikati ya nyasi kando yake kuna taa nyeupe na ukuta mrefu ulioundwa kwa mawe nyeupe. Kule mbele kuna saini iliyo na maandishi.

Gari aina ya matatu samawati limesimama katika ufuo wa bahari. Nyuma yake kuna maandishi yanayosema kesi baadaye. Mbele yake kuna watu watatu walioketi chini.

Mashua yenye rangi ya samawati ndani na nyeupe nje lina maandsihi meusi na limesimama kwenye bahari. Kule kulia pembezoni kuna mashua nyingine na juu kuna anga.

Nyumba yenye ukuta mweupe na paa iliyojengwa kwa vigae vyekundu, imezungukwa na miti ya aina tofauti. Kule kileleni kuna nyumba nyingine yenye rangi sawia.

Watu wengi wamesimama kwenye ufuo wa bahari ulio na mchanga mweupe. Wengine wawili wamekaribia maji ya bahari. Kule juu kuna anga iliyo na mawingu kidogo na upande wa kulia pembezoni kuna maandishi meusi.

Njia nyembamba ndogo ilioundwa kwa vigae vya mawe imemagikiwa na maji upande wake wa kushoto kuna jumba kubwa liloundwa kwa mawe nyeupe na nyasi imemea katikati yao.

Viti vilivyo na kitu cha kuwekea kichwa chenye ya nyekundu na nyeupe vimepangwa kwenye foleni. Kati yao kuna njia ndogo yenye rangi ya nyekundu na kule mwisho kuna mwanaume mmoja aliyesimama.

Feri lililoundwa kwa chuma, limebeba watu wengi upande wa kulia na kushoto, na katikati magari na malori. Chini yake kuna maji ya bahari na kule nyuma kuna miti na majumba madogo.

Gari ya moshi lenye madirisha madogo ya vioo limepakwa rangi nyeupe katikati na rangi ya mchungwa juu na chini. Kando yake, kunao watu watatu ambao wamesimama na kule nyuma kuna abiria wengine wengi.

Watu wameketi kwenye viti vyeusi yenye vitambaa nyekundu. Kule mbele kunao watu waliosimama na kando yao kuna maua yenye rangi ya kijani. Kule juu kunayo televisheni inayotazamwa.

Wanaume ambao wengi wao wamevalia kanzu, wameinama ndani ya msikiti. Upande wa juu kuna anga na upande wa kushoto kuna picha iliyo na mwanaume aliyevalia shati nyeupe.

Maji ya bahari yamekaribia ufuo ambao una mchanga mweupe na mimea meupe. Upande wa kulia pembezoni kuna mashua mawili na upande wa kushoto kuna mimea na watu waliosimama.

Mashine ya kusaga matunda yamewekwa kwenye foleni. Chini yao kuna vijisanduku vidogo vya kandi. Vingine ni vyeusi kutoka kampuni ya Mika, na vingine vyeupe. Upande wa chini kuna sakafu ulioundwa kwa vigae vyeupe.

Gari dogo jeupe lenye vioo vyeusi, limesimama mbele ya jumba kubwa lenye ukuta nyeupe. Upande wake wa kulia kuna barabara la lami na upande wa kushoto kuna miti. Kule juu kuna anga la samawati.

Viti viwili na meza ilioundwa kutumia mbao vimewekwa mbele ya jumba lenye paa la nyasi na ukuta nyeupe kule chini upande wa kulia kuna chuma ya kuinuliwa.

Mwanaume mmoja aliyevalia shati nyeusi anapiga picha na mwenzake aliyevalia shati ya waridi. Nyuma yao kuna mashabiki wengi walioketi kutoka chini hadi juu.

Mashua yenye tanga nyeupe limesimama majini ndani yake kuna mwanaume aliyevalia shati nyekundu na kaptura nyeupe, kule nyuma kuna miti ya nazi na ufua wa bahari.

Miti yenye majani ya kijani yamemea kando ya uzio uliojengwa kwa mbao nyeupe. Upande wa kushoto kule pembeni, kuna miti ya nazi ambayo chini yao kuna viti vya samawati na miavuli mieusi.

Mwanamke aliyevalia miwani na pete kwenye vidole viwili vya mikono yake anaongea kwenye kipaza sauti kilicho mbele yake. Upande wake wa kulia kuna chupa tatu za maji zilizosimamishwa pamoja.

Mwanaume aliyevalia shati ya samawati, anatembea kwenye ufuo wa bahari. Mbele yake kuna mwenzake aliyevalia nguo ya kijani na ameushikilia sepetu kwenye mkono wake wa kulia.

Wachezaji kandanda wamo uwanjani, timu moja imevalia nguo ya kijani na nyingine ya njano. Mpira umo katikati yao iliyo na rangi ya njano na kule nyuma kuna mashabiki wengi wanaotazama.

Barabara mbili za lami, zina magari mengi yanayopita juu yao. Katikati yao, kuna miti na milingoti za stima iliyo na nyaya juu. Upande wa kushoto, kuna majumba mengi ya ghorofa.

Sahani nyingi zenye rangi ya samawati, nyeupe na njano zimewekwa juu ya meza ulioundwa kwa mbao. Chini yao, kuna sahani zingine zenye rangi nyeupe na nyekundu. Upande wa kulia, kuna sakafu.

Mashua yenye tanga nyeupe limo kwenye maji. Mwanaume mmoja amesimama ndani yake na lina bendera yenye rangi ya nyekundu juu, manjano katikati na kijani mwisho kule kileleni kuna ufuo ulio na miti.

Sahani tatu nyeupe zimewekwa kando ya matunda kama vile tikitikimaji, machungwa, na maembe. Kuna bakuli ya kioo iliyobeba machungwa yaliyokatwa na kando yao kuna pepeo nyeupe.

Meli tatu zimo baharini ya kwanza imebeba watu na magari mengi, kule nyuma kuna miti mingi na kando yao kuna majumba ya aina tofauti.

Gari aina ya matatu lina maandishi nyuma yake yanayosema kuwa Usizidishe Kasi Zaidi Ya Kilomita Themanini Kwa Lisani Moja. Kando yake kuna maduka ambazo nguo zinauzwa.

Watu wamekusanyika pamoja. Wengi wao wamevalia shati ya kijani na wengine wameinua mikono juu. Upande wa kulia kunaye aliyevalia miwani iliyoundwa kutumia waya za kijani.

Jaji watatu waliovalia nguo yenye rangi nyeupe, nyeusi na nyekundu wameketi kwenye meza iliyo na kitambaa nyeupe. Chini yao, kunao watu walioketi chini na kuvalia suti nyeusi.

Mashua madogo matatu yenye rangi ya samawati ndani na nyeupe nje yamo majini. Iliyo upande wa kushoto lina bendera yenye rangi nyeusi juu, nyeupe, nyekundu kisha nyeupe na mwishowe kijani.

Maji ya bahari yamekaribia ufuoni. Upande wa kushoto pembezoni kuna miti mingi ambayo chini yao kuna miavuli mieusi. Upande wa kulia kunao mwangaza wa jua unaotua.

Mwanamme mmoja aliyesimama na kubeba kipaza sauti kwenye mkono wake wa kushoto, anaongelesha watu waliosimama mbele yake. Nyuma yake kuna wanakwaya waliovalia nguo ya samawati juu na nyeusi chini.

Miavuli mingi iliyoundwa kutumia nyasi na mbao, imepangwa kwenye foleni. Kando yao, kuna miti mirefu ya nazi na kule nyuma kuna mimea midogo yenye rangi ya kijani.

Gari dogo limesimama kando ya msikiti ya maombi lenye maandishi, Msikiti wa Mandri. Kule mbele, kuna magari mengine na majumba mengine yenye rangi ya njano na rangi ya kahawia.

Wanaume wawili waliovalia suti nyeusi na ya samawati wamesimama kando ya mwanamke aliyeketi. Mbele yao kuna tarakilishi na upande wa chini kuna sakafu iliyoundwa kwa vigae vyeupe.

Meli kubwa nyeupe liko majini kando yake, kuna mashua ndogo inayoifuata kule nyuma, kuna miti pamoja na majumba makubwa na kule juu anga nyekundu inaonekana.

Watu wawili walioinama na mmoja ambaye amesimama wanafanya kazi barabarani. Kando yao kuna ukuta uliojengwa kwa mawe na ndani yake kuna majumba yanayoendelea kujengwa. Kule kileleni kuna miti yenye majani ya kijani.

Ghorofa refu yenye ukuta nyeupe lina maandishi ya kijani yanayosema, Masjid Konzi. Upande wa kushoto pembezoni kuna mwavuli wenye rangi nyekundu. Upande wa kulia kuna anga.

Ndege nyeupe limesimama uwanjani. Mbele yake kuna lori mbili na upande wa kando kunaye mwanaume mmoja anayetembea akiwa amevalia shati yenye rangi ya kijani. Nyuma yake kunayo uwanja mkubwa wa nyasi.

Mtu mwenye miwani meusi machoni na ana nywele nyingi ameubeba bendera kwenye mkono wake wa kulia. Kando yake kunaye kijana aliyevalia nguo nyeupe ambayo lina mistari meusi. Kule nyuma kunao watu wengi walioketi.

Mwanamume daktari, aliyevalia nguo nyeupe na saa mkononi, ameketi chini huku akimhudumia mgonjwa mwanamume aliyesimama. Mbele yake, kuna meza na upande wa nyuma, kuna saini yenye rangi ya kijani.

Meli kubwa limo majini. Lina rangi la samawati ambalo limepakwa kila mahali na juu yake kuna watu wengi waliosimama. Kule nyuma kuna majumba pamoja na miti iliyo kati yao.

Mwanaume mmoja ameketi chini kutokana na mavazi yake ya machungwa ni wa dini ya kihindi, shingoni amevalia maua na mkononi anayo saa.

Barabara iliyoundwa kwa vigae vya mawe linapita katikati ya malango mawili makubwa meusi yaliofunguliwa. Juu yao kuna maandishi mekundu yanayosema kuwa jumba lile ni kanisa la washindi la Mombasa.

Mwanaume aliyevalia kofia na suti nyeusi amesimama mbele ya kioo ambalo nyuma yake kuna tarakilishi na mtu mwingine aliyevalia shati nyeupe. Juu yake kuna maandishi yanayosema afisa uhamiaji.

Jumba ndefu yenye nyavu ya kijani juu yake, limesimama kando la kuta linaloendelea kujengwa. Kule nyuma kuna ghorofa lililokamilika lenye ukuta nyeupe. Kule juu kuna mawingu angani.

Njia mbili za lami zinapita kwa umoja. Kule mbele kuna lori nyeupe. Pande zote mbili kuna milingoti ya taa iliyopakwa rangi nyeusi chini, njano katikati na kijivu juu.

Mwanamume aliyevalia nguo za kitamaduni zenye rangi ya samawati na nyekundu, amesimama kwenye ufuo wa bahari. Mbele yake, kuna kijiti kidogo kilichodungwa mchangani. Upande wa kushoto, kuna bahari na upande wa kulia, kuna miti mingi.

Lori lililobeba chombo cha kubebea mizigo, limo barabarani. Nyuma yake kuna maandishi yanayosema, ZF1706. Kando yake kuna lori lingine.

Gari yenye rangi ya samawati liko kwenye barabara la lami. Nyuma yake kuna foleni refu ya malori yanayokuja. Upande wa kulia kuna nyasi, majumba na miti mingi.

Watu watano waliosimama wameinua mikono yao juu kama ishara ya kushabikia. Wamevalia shati yenye rangi ya njano na maandishi meusi. Chini yao kunao watu walioketi na nyuma yao kuna wengine waliosimama.

Mashua manne yanayofanana yamesimamishwa kwenye foleni majini. Kule nyuma kuna majumba marefu yenye miti kati yao. Upande wa kushoto kuna mimea midogo inayomea kando ya ukuta wa mawe.

Bwawa la kuogelea limezingirwa na mimea ya aina tofauti. Mbele yake kuna viti vya samawati, miti ya nazi na miavuli mieusi. Pembezoni kuna bahari.

Bodi nyeupe limesimamishwa kwenye mchanga. Lina maandishi meusi yanayopeana muongozo kuhusu jinsi watu wanaokuja pale kwenye pwani wanastahili kuingiliana na kadhaa walio pale.

Magari mengi yamesimama kwenye laini mbele ya jumba lenye ukuta nyeupe na paa nyeusi. Pembezoni upande wa kulia kuna kioo cha kando cha gari na miti iliyomea kwa umbali.

Mwanamke ambaye amembeba mtoto aliyevalia nguo nyeusi, ameketi chini kwenye kiti na kando yake kuna watu wengine. Mbele yake kunaye mwanamke aliyesuka na ana saa nyeusi mkononi.

Ndege la abiria limesimama na upande wake wa kulia kuna lori. Upande wake wa kushoto kuna wafanyikazi wawili waliovalia nguo za kuonekana na abiria watatu wanaonekana kuelekea kuupanda ndege hili.

Watu wawili wanatembea kando ya maji ya bahari ili𝑦o karibu na ufuo. Kule nyuma, kuna miti inayomea kwenye mawe makubwa. Juu, kuna anga ilio na mawingu madogo.

Watu wengi wanatembea kwenye barabara la lami. Upande wa kulia kuna gari nyeupe na nyeusi iliyosimama kando ya gorofa. Upande wa kushoto kuna jumba lenye ukuta nyeupe.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja mweupe wameketi chini la paa lililoundwa kwa mikeka. Wamezingirwa na uzio uliojengwa kwa mbao nyeupe na mbele yao kuna bahari iliyo na mashua.

Gari lenye vioo vyeusi limesimama kando ya uzio ulioundwa kutumia mimea midogo. Mbele yake kuna jumba la msikiti lenye rangi nyeupe na kijani. Kule juu kuna mawingu.

Maua mengi yenye rangi ya machungwa yamemwagwa kwenye sakafu iliyoundwa kwa vigae. Kule juu kuna mwangaza mkali unaotoka. Upande wa kulia na kushoto kuna neti nyeupe iliyowekwa kwenye viti.

Mwanaume aliyevalia suti ya samawati ameketi kwenye kiti nyeusi. Nyuma yake kuna mwanaume mwingine aliyebeba karatasi kwenye mkono wake wa kushoto na kando yake kuna watu wengine walioketi.

Jumba lililo undwa kwa ukuta nyeupe lina madirisha na 𝑚𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑦𝑒𝑛𝑦𝑒 rangi ya 𝑘𝑎ℎ𝑎𝑤𝑖𝑎, kwenye paa lake kuna tangi mbili 𝑛𝑦𝑒𝑢𝑠𝑖 ya maji. 𝑀bele yake kuna nyasi na juu kuna anga.

Sign iliyosimamishwa kwenye chuma mbili za rangi ya samawati, ina maandishi yanayosema kuwa, "karibu katika kanisa la Mombasa la Afrika ya Injili". Lina mshale mweusi unaoonyesha njia ya kutumia.

Jumba kubwa lenye ukuta uliopakwa rangi nyeupe na madirisha ya chuma, lina miti miwili ya nazi ambayo ipo mbele yake. Chini kunayo nyasi, na upande wa juu kuna anga ya samawati.

Pembe moja kubwa lenye linaonekana kwanza kuchokana na rangi narangi yake nyeusi, limelazwa kwenye kijisanduku chenye rangi ya kijani, kando yake kuna mnyororo mweusi uliyolazwa chini.

Kiti kilichochongwa kutokana na mbao kimesimamishwa kwenye mchanga nyeupe. Upande wake wa kushoto kuna paka mweusi aliyelala chini, na viti vingine vyenye rangi sawia. Upande wake wa kulia kuna miti.

Jumba dogo lenye ukuta nyeupe lina mti na nazi linalomea mbele yake, nyuma yake kuna miti ya aina tofauti na kando yake kuna jumba jingine yenye rangi sawia.

Watu wengi waliovalia nguo nyeupe haswa, wamesimama na wameinua mikono juu kwa ishara ya sherehe. Kule nyuma kuna maandishi yanayosema kuwa wao ni wa jeshi la wokovu la Mombasa.

Ngamia watatu walio na mizigo iliyofungwa kwa kitambaa nyekundu, wanatembea kwenye ufuo wa bahari ulio na mchanga mweupe. Mbele yao kuna mwanaume anayetembea akiwa na kijiti kwenye mkono wake wa kulia.

Saini kubwa nyeupe lililoundwa kwa mawe , limewekwa juu ya mlima mdogo wenue nyasi. Lina maandishi yanayosema kuwa ni kituo cha kusherehekea yesu kule Bamburi. Mbele yake kuna mlingoti mrefu na barabara.

Mwanaume aliyevalia nguo nyeupe kutoka juu hadi chini ameinua mkono wake wa kulia juu. Kando yake kunaye mwanaume aliyebeba gitaa na amevalia koti ya rangi ya samawati juu. Kule mbele kunao watu wengi waliomzingira.

Kiti kilichoundwa kwa mbao kimewekwa kwenye mchanga mweupe. Kule mbele kunaye mtu aliyesimama kwenye ufuo wa bahari na mwisho Kuna mashua iliyo simama majini ambalo halina mtu ndani.

Kigoda kilichoundwa kwa mbao kimewekwa kati ya viti viwili ambavyo vina mito mieupe. Nyuma yao kunao mlango mkubwa wa kioo na chini yao sakafu iliyoundwa kwa vigae.

Mwanamke mweupe mwenye michoro myeusi, ana hina ya dhahabu kwenye mkono wake wa kushoto, na hina nyekundu kwenye mkono wake wa kulia. Chini yake kuna meza yenye rangi ya kahawia.

Mwanaume mmoja amevalia kofia mbili nyeupe zilizo na maaandishi mekundu yanayo sema kura kwa moi kati kati yao kuna picha ya kuku ilio simamajuu ya neno Kanu.

Mimea midogo yenye rangi ya kijani, imemea kwenye mchanga mweupe. Kule mbele, kuna miavuli iliyoundwa kwa mbao na nyasi nyeusi. Kando yao, kuna miti mirefu ya nazi. Upande wa kulia, kuna bahari.

Wanaume wawili na wanawake wawili kati yao wamesimama mbele ya watu waliokaa mbele ya tarakilishi. Nyuma yao kuna watu wengi walioketi kwenye viti na kule nyuma kuna maandishi yanayosema, Huduma Kenya.

Mashua yenye rangi nyeupe, imo majini. Nyuma yake, kuna mashua nyingine yenye rangi nyeupe juu na kijani chini. Lina maandishi yanayosema, Mamba. Juu yao, kuna anga.

Wanaume wengi wamesimama kwa pamoja, wanaonekana kuwa wa dini la Kiislamu kutokana na mavazi yao ya Kanzu nyeupe na kofia kichwani. Mbele yao, kuna milango mikubwa yenye rangi ya kahawia.

Chumba lenye paa na mlango wa samawati na ina maandishi yanayosema kuwa ni kanisa ya Makupa Mombasani lina msalaba na ukuta nyeupe.

Wanaume wengi ambao haswa wamevalia suti nyeusi. Wamesimama nyuma ya mimbari ambayo lina maandishi ODM. Kule nyuma kunayo picha ya mwanaume aliyeshikilia kipaza sauti kwenye mkono wake wa kushoto.

Mwanaume aliyevalia kanzu nyeupe amesimama juu ya zulia nyekundu. Nyuma yake, kuna mlango mweusi ulioundwa kwa chuma, juu kuna paa la mabati lililoshikiliwa na mbao.

Milango ya rangi ya kahawia imefunguliwa na ndani yao kunae mwanaume aliyeketi chini kwenye kiti cha kijani. Juu yake kuna paa lenye taa zinazotoa mwangaza mweupe.

Lori nyeupe limesimama kwenye sakafu iliyoundwa kwa vigae vyeusi. Lina maandishi meusi yanayosema kacha la tatu sita wa upande wake wa chini.

Miavuli iliyoundwa kutumia mbao na nyasi imesimamishwa kwenye mchanga nyeupe. Chini yao kuna viti viwili vilivyoundwa kutumia mbao, na kule nyuma kuna miti mingi.

Mkono wa kulia wa mwanaume mweupe umemshikilia ndege anayeangalia juu. Upande wa nyuma kuna miti ambayo barabara ndogo inapita katikati yao. Kule chini kuna mimea midogo ya aina tofautitofauti.

mwanaume mmoja aliye valia suti ya kijivu shati nyeupe na tai nyeusi anatembea akiitoka kwenye chumba kikubwa kando yake kuna mwanamke aliye valia nguo nyeusi yenye mistari mekundu.

Magari yamesimamishwa mbele ya ghorofa yenye ukuta nyeupe na vioo vya samawati. Nyuma yao kuna mlingoti wa stima, mimea midogo na gari ndogo aina ya tuktuk.

Wanaume wawili waliovalia shati nyekundu iliyoandikwa Kenya pamoja na mwenzao aliyevalia shati nyeupe wanaonekana kusherehekea. Wamevalia miwani machoni, na nyuma yao kuna watu wengine walioketi.

Mifupa inayoonekana kuwa wa mnyama mkubwa imewekwa ndani ya uzio ulioundwa kwa nyavu za chuma. Juu yao kunao mabati wa nyasi na kando yao kuna mti mkubwa.

Ndege nne zimesimama uwanjani. Kando yao kuna magari yanayokimbia na watu wanaotembea. Upande wa chini kuna sakafu ya lami na juu kuna anga.

Ndege tano zimesimama uwanjani. Kando yao kuna magari yanayoendeshwa na chini kuna barabara la lami. Upande wa juu kuna anga na pembezoni kuna milingoti iliyojipanga kwenye foleni.

Watu wanne wamesimama kwenye ufuo wa bahari, na wenzao wanne wamesimama baharini, huku wawili wakiwa wameketi kwenye mashua yenye rangi ya samawati. Kule nyuma kuna maji ya bahari yanayoinuka na juu kuna anga.